Kuna msafara wa bajaji unaoonekana kuwa katika maandamano na kwenye juu ya bajaji hizo kuna watu na wengine wamekaa kwenye milango, bajaji hizo ni za rangi tofauti tofauti.

Kuna dhao lililopinduka na mchanga na nyumba za makuti na bahari, na kando ya bahari kuna mtu ambaye amesimama na kuna miti ya minazi.

Kuna jengo ambamo juu yake kuna nembo iliyoandikwa Kenya Airways inakukaribisha Mombasa na kando yake kuna ubawa wa ndege ulioandikwa K na kando yake kuna gari na chini kuna maua.

Kuna mchanga wenye rangi ya kahawia mchanga wa baharini, maji, mawimbi ya bahari kuna dau na mwangaza.